Wanawake waislamu watano, wamevalia mavazi yanayositiri mwili wao na kuacha macho pekee yake. Wapo kimya na katika hali ya utulivu. Nyuma yao kuna jengo iliyotengenezwa kwa mawe makubwa. Wengi wao wakiwa na mitandio mieusi ila mmoja ana wa rangi ya samawati.

Vibanda vya mapumziko vilivyotengenezwa kwa makuti vimezingirwa na miti ya kijani iliyo tapakaa, dau tatu zimeegeshwa kando ya ufuo wa bahari iliyotulia, watu kadhaa wako kando ya bwawa la kuogelea iliyo na maji ya rangi ya samawati.

Meli kubwa ya rangi ya samawati kwa wingi inaelea juu ya maji, kuna mawingu ya kijivu angani yanayoashiria dalili za mvua. Ufuoni mwa bahari kuna majengo mengi, mengine ya ghorofa.

Kibao kikubwa kilicho cha rangi ya samawati na maandishi meupe ya jina la msikiti huu lipo ubavuni mwa jengo ℎil𝑜. 𝑀𝑤anamume mmoja anaelekea ndani kwa madhumuni ya kuabudu. 𝐴juza anapita akiwa amejishikilia kutumia ukuta.

Wana bodaboda wameekesha bodaboda zao wakingojea abiria watu wapo katika pilkapilka za shughuli za siku tuktuku iliyo na rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe kidogo na manjano ipo katika ya barabara kibao kikubwa kilicho na jina la sehemu na ishara ya nyota juu yake imewekwa juu ya nyasi.

Ala za muziki zimepangwa kwa ustaarabu ndani ya chumba, pembeni kuna ngazi za piano . Watoto wawili wapo ndani mwa chumba hicho. Kibao kilicho na michoro ya vibonzo ipo karibu na ukuta. Chini ya sakafu kuna zulia la rangi ya kijani.

Jumba kubwa la ghorofa iliyo na rangi nyeupe na makuti juu yake imezungukwa na miti ya rangi ya kijani. Katikati kuna bwawa la kuogelea iliyo na viti vya mapumziko kandokando. Nyasi ardhini zimekatwa kwa usawa na ustadi wa kuvutia.

Mwanzo wa ufuo wa bahari hakuna alama zozote ila mbele yake kuna nyayo za miguu na viatu vya watu vikiwa vimetapakaa kila sehemu. Usafi umedhibitika kwani uchafu hauonekani kila pande.

Watu wa jinsia zote wanaume wakiwa wamevalia kanzu na wanawake mabuibui, wanaelekea na wengine wanatoka ndani ya msikiti mkubwa, uliyo na rangi nyeupe kwa wingi uliyorembwa kwa vitambara vya rangi tofauti tofauti.